Hapa ni hospitalini chumba maalum cha upasuaji. Daktari huyu anaonekana kuwa anamdunga mgonjwa sindano ili aweze kufanya upasuaji, ana vifaa maalum vya kazi.

Mazingira hapa ni hospitalini ,kuna wagonjwa ambao wamelazwa pale. Daktari naye amevalia mavazi rasmi, kuonyesha kuwa wagonjwa wana magonjwa ya kuambukiza.

Haya ni meno. Kuna vifaa vilivyo mahali pale, vya kuonyesha kuwa unafaa uzingatie afya ya meno. Unaweza ukang'olewa kama yanauma, unaweza ukawekwa mengine kama kuna shimo kwenye meno.

Hivi ni vifaa maalum vya kung'oa meno, sababu ya kung'oa meno inaeza kuwa labda yanauma au yana shimo.

Huyu ni daktari wa meno. Vifaa anavyoshika mkononi ni vya kung'oa meno. Ukiwa na ugonjwa wowote unaosumbua meno, unaweza ukatibiwa kwa haraka.

Ukitazama mtu aliye mahali hapa inaonekana anatumia kijiti ili kusugua meno lakiini meno yake yanaonekana kuwa si safi mno ingependekeza aweze kutumia dawa ya meno na mswaki ili aweze kuweka meno yake safi.

Picha hii inaonyesha jumba ambalo limeporomoka na kuharibu magari na mali nyingi ambayo ni ya thamani. Tukijenga nyumba kwa ustaarabu tunaweza tukazuia maafa kama haya.

Mahali hapa ni pasafi mno. Panaonekana ni hospitalini. Madaktari wamevaa sare zao rasmi za kazi. Wanaonekana kuwahudumia wagonjwa ili wapate huduma zaidi.

Hii ni duka la kuuza madawa. Madawa yaliyo hapa ni ya magonjwa tofauti tofauti. Unapoenda kuelezea muhudumu wa afya jinsi unavyo jiskia mwilini, au mahalli unapo umwa, ataweza kukusaidia na dawa mwafaka.

Hapa ni hospitalini. Kuna vifaa tofauti tofauti vya kiafya, kama vile vya kupima shinikizo la damu pia unaweza angaliwa uzito wa kimwili.

Hapa ni hospitalini. Kuna mgonjwa na daktari. Pia kuna vifaa rasmi vya kazi kama vile komputa, kuna pia vitabu vya kunakili magonjwa. Daktari ananakili shida ambayo mgonjwa ako nayo ili akampe dawa.

Mandhari hapa yanaonekana ni hospitalini, kuna vyombo tofauti tofauti, vinaweza vikatumiwa kupima magonjwa tofauti tofauti, ili kumwezesha daktari kujua jinsi atakavyo yatibu.

Haya ni majalala, ya taka taka, inaonekana kuwa usafi unazingatiwa hapa, kwa sababu taka taka zote, zinaweza zikawekwa mahali hapa.

Hapa ni hospitalini. Kuna vifaa maalum, za udaktari. Pia kuna chupa za dawa zinaonekana pale kwenye meza. Ukitazama kwa umakini pia, kuna vifaa vya kupima shinikizo la damu.

Hapa kuna mtoto , ambaye ameletwa kuona daktari wa watoto. Anamwangalia kama yuko sawa. Amelala kitandani , mama yake anamwangalia.

Hapa ni hospitalini. Kuna mama, mtoto na daktari. Inaonekana kuwa mama amejifungua mtoto. Nesi anajaribu kumsaidia mama kumfunika mtoto vyema ili baridi isimwingie au asipate bakteria zozote zile.

Picha hii inaonyesha mti ambao unaweza ukatumika kutengeneza dawa za kienyeji, ambazo zinaweza zikaponya magonjwa tofauti tofauti kama vile: malaria.